Watu wazima wapo ndani ya darasa ili kupokea elimu. Mmoja akiwa amefunga remba na rafiki yake akiwa karibu; wote wakiwa wameshika kalamu za risasi, kuelekezana namna ya kuchora kwa usahihi.

Kikundi cha watu wazima wakiwa ndani ya darasa ili kupata elimu. Mwalimu amesimama mbele, ananyoosha mkono ili kutoa maelezo na mkono wake wa kushoto akiwa ameshika kitabu. Kuna viti vya rangi mbalimbali na kiti kimoja kikiwa na rangi tofauti yaani rangi ya bluu.

Waafrika wa kabila la kimasai wamejikusanya pamoja ndani ya hema wengi wao wakiwa wamesimama na wawili wakiwa wameketi ili kufanya kazi ya ushonaji, wamejiremba kwa kutumia shanga walizozivaa shingoni na zingine wamezivaa kichwani.

Sehemu ya darasa kuna meza zilizoachwa wazi na zingine zikiwa zimekaliwa na wanafunzi, mbele kuna mwalimu aliyesimama na kutoa elimu nyuma yake kukiwa na ubao mweusi wa kuandikia.

Mwalimu wa jinsia ya kike amesimama mbele ya ubao mweusi ulioandikwa maneno kama macho, sikio, mdomo na pua na pia kiboski kilichowekwa maalumu kwa ajili ya kuchora.

Kitabu cha kiada cha shule ya msingi, kina ukurasa unaoonyesha picha nne za watu wakiwa wamevaa nguo tofauti, na chini ya kila picha kuna maelezo mafupi ambayo yanafundisha misamiati.

Wanafunzi wa kike wa shule ya sekondari wapo ndani ya sare, wamekaa kwenye chumba cha mtihani, kila mmoja akiwa amekalia kiti na kuangalia kwa umakini karatasi iliyoko juu ya meza.

Maabara ya sayansi katika shule ya sekondari ikiwa na viti, meza pamoja na mabomba ya maji, ili kuwezesha wanafunzi kufanya majaribio na kukuza taaluma yao katika eneo la sayansi.

Wasimamizi wa mtihani na walimu wapo ndani ya darasa la shule ya sekondari mmoja wao, akiwa ameshika karatasi za kijani, ambapo ndani kuna vitu tofauti tofauti na wengine wakiwa wamesimama wakiangalia kinachoendelea.

Jengo refu lenye madarasa ya shule ya sekondari, lina madirisha na milango iliyo tengenezwa kwa mbao, na kila nje ya darasa kuna madawati maalum kwa ajili ya wanafunzi.

Moja ya maabara ya kisayansi kwenye shule ya kutolea elimu ya sekondari, ina meza ndefu kwa ajili ya majaribio, mabomba ya kutolea maji, madirisha ya kupitisha hewa na viti vya kukalia wanafunzi.

Wasimamizi wa mitihani na wanafunzi wa jinsia ya kiume waliovaa sare, wapo ndani ya chumba ambapo wamekalia viti na meza, ili kufanya mtihani wa elimu ya sekondari.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa ndani ya darasa lenye mlango kwenye upande wa kulia, kila mmoja akiwa amekalia kiti chake na meza mwalimu amesimama mbele ya darasa ambapo nyuma yake kuna viti vilivyo wazi

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa darasani, wengi wao wakiwa wamevaa barakoa ili kujikinga na maambukizi yanayosambazwa kwa kinywa, na mwalimu akiwa amesimama mbele yao ili kuwapa ujuzi, na mafunzo yanayotolewa chuoni hapo.

Wanafunzi wa kike kwa wa kiume, wakiwa ndani ya chumba cha kujifunzia ujenzi, kila mmoja akiwa amekaa kwenye kiti na mbele yake kuna meza iliyojaa vifaa vya kieletroniki.

Kundi la wanafunzi wa kike wakifanya mafunzo ya ufundi, mmoja wao anatumia kifaa cha kuchomelea, akiwa amevaa miwani ya usalama, galvu na barakoa, wengine wamesimama karibu yake wakifuatilia kwa umakini.

Mwanafunzi mmoja akiwa ndani ya sare kwenye zoezi la kupata elimu ya ujuzi wa ufundi kwa vitendo, ameingia ndani ya gari ili kuangalia sehemu inayohitajika kufanyiwa marekebisho.

Kijana akiwa ndani ya sare yuko ndani ya darasa la kutoa elimu ya mafunzo ya ufundi kwa vitendo. Amekalia kiti cheusi na kuweka mikono yake juu ya meza akishikilia vifaa mbalimbali vinavyotumia umeme.

Kikundi cha wanafunzi wakiwa ndani ya darasa kwenye zoezi la kujifunza ufundi kwa vitendo, wanaume kadhaa wamevaa barakoa na baadhi wamevaa sare za kazi wakitumia zana mbalimbali kwenye ufundi wa mbao

Wanafunzi wa nne wakiwa ndani ya darasa wamekaa kwenye meza ndefu ikiwa moja ikiwa na kompyuta na kifaa kingine cha kielektroniki, wanafanya kazi ili kupokea mafunzo ya kompyuta na umeme.

Wanafunzi makini wakiwa ndani ya chumba cha mafunzo, kupokea elimu ya ufundi, wengi wakiwa wamekaa kwenye viti mbele ya kompyuta. Na mmoja amesimama makini kuangalia mwingine akifanya mbele ya kompyuta.

Gari jeupe lipo ndani ya karakana, limetolewa mlango wa dereva na kunyanyuliwa mlango wa nyuma. Mwalimu ndani ya shati la bluu anachungulia kilichopo ndani ya gari na wanafunzi wamesimama nje makini kabisa kuangalia nini kinaendelea ili kupata elimu ya ufundi.

Kundi la vijana wa jinsia ya kiume, wakiwa ndani ya darasa la kutolea mafunzo ya ufundi. Wamekaaa kwenye viti na meza ndefu zenye karatasi nyeupe za kuandikia, wote wakiwa wanaangalia mbele.